Magari haya kwa rangi tofauti ikiwa imeekwa pale ama imepakwa rangi. Magari haya ikiwa bado hazijatengenezwa, mara ambapo inakua tayari kutengenezwa yanachukua pale alafu wanauza katika soko.

Magari haya kwa rangi tofauti ikiwemo kumekuwa na maji mingi inaweza katika barabara inayofanya magari kuwa ngumu kupita, alafu hapa kuna maelezo ama orodha.

Simu hii pale ikionyesha vile pesa ya huyo mtu ametumia hasa ikiwa pale inakuonyesha pesa ambazo bado uko nazo katika hiyo simu. Halafu inakuonyesha orodha jinsi ulivyotumia pesa yako.

Gari moja hii Kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama katikati ya barabara alafu hapa mbele ikiwa na maandishi ambayo imeandikwa KCM 709K hii ni gari jipya.

Watu hawa watatu wakiwa wamesimama mbele ya kontena hizo, kuna mama mmoja muislamu ambaye amevaa gauni kake, kando yake ni wanaume wote wakiwa wamesimama katika kontena hizo ili aweze kusaidiwa.

Hapa ni soko ambako watu tofauti tofauti wakiuza mali tofauti tofauti wakiwapo hapo wametandika mali zao katika kibanda yao wakingoja wanunuaji wafike ili waweze kuwauzia.

Pikipiki hii moja kwa rangi yake nyeusi ikiwa imeanguka katika barabara hasa, alafu kando yake kuna vitu ama orodha ambayo mtu anafaa kusoma na kufuatilia endapo angepata ajali kama hio.

Magari haya wa rangi tofauti tofauti zikiwa mingi alafu ameipanga kwa laini. Magari haya yote ikiwa katika soko ikiwa tayari kuuzwa pale kwa wateja ambao wangetaka kununua.

Hapa ni soko ambapo watu tofauti tofauti wakiwa wamevaa sare tofauti tofauti wamekuja haswa wakulima wamekuja na mimea zao ili waweze kuwauzia wanunuaji hapo soko.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa amesimama pale mbele ya hiyo mashine, hasa hio mashine hasa huwa inatumika kuchoto ama kupima maziwa ambayo inatakikana.

Simu hii ikiwa inatuonyesha orodha ambazo hasa pesa inafaa hufuata. Ambazo ama pesa ukitaka kutumana pesa yako ama kutoa pesa yako, unafaa ufuate hiyo orodha.

Duka kuu moja ambayo imefunguliwa alafu kwa mlango ikiwa na maandishi imeandikwa M Pesa, hapa tena chini kuna pikipiki moja ambayo imeegeshwa mbele ya duka hili kubwa moja.

Gari hili kwa rangi yake nyeupe ikiwa pale imebeba gari moja, hii sasa iko katikati ya barabara, pale kando kuna nyasi alafu tena kuna maua.

Magari haya wakiwa wengi wa rangi tofautitofauti wakiwa wamewekwa katika pande zote mbili halafu katikati kuwepo njia. Hizi ni magari ambazo ziko kwa soko zikiuzwa.

Mwanaume mmoja akiwa amekaa pale kama anashika simu lake nyeupe. Pale ndani kuna maandishi ama orodha, ambayo mtu anafaa kufuatilia. Kama kuna mwanamke mmoja alafu tena kuna gari lori ya rangi yake nyekundu.

Hapa ni soko ambapo mafuta tofauti tofauti ama matunda ikiwa wakulima wameleta hapo iliaweze kuuza. Pale kuna mwanaume moja ambaye ameangalia hapa, alafu hapa tena kuna mwanamke moja ambaye anauza.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama pale, kama amevaa shati lake nyekundu. Alafu hapa kuna maandishi ambayo wametumia karatasi za nyukundu vitu ambayo mtu anafaa kufuatilia.

Duka hili, ikwa duka imefunguliwa halafu hapa kwa mlango kuna vichoro tofauti tofauti kuwa kuna mayai, kuna mkate, kuna keki. Pale ikiwa imefunguliwa haswa huwa inatumika kuuza maziwa.

Magari haya yake nyeupe ikiwa imeekwa pale kwa laini, hasa magari hawa ikiwa iko katika soko wakiuza, kando yake pia kuna chumba refu iliyo na maandishi pale nyuma.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imewekwa pale katika pande zote , hayo magari yakiwa pale uenda ni ya kuuzwa yakiwa katika hapo kwenye soko.

Hizi ni noti za elfu moja zote hizi noti zikiwa zimepangwa laini. Kuna mtu ambaye ametoanisha hizi manoti mengi akiwa anafanya hesabu ama akifanya hesabu za izi noti.

Gari hili moja kwa rangi yake nyeusi, ambayo imeegeshwa katika nyasi imesimama. Alafu pale nyumake kuna mwanaume mmoja amesimama. Hii gari ni nusu, manaake nyuma imefunguliwa.

Hizi ni pesa ama ni noti tofauti tofauti. Hizi noti haswa hutumiwa na wakenya ama hizi pesa ni ya wakenya, hutumia wakenya, kununua mali zao walizokuwa wanaitaka.

Mama ambaye ameketi pale akikama ng'ombe lake ama ameeka ndoo chini ili maziwa isimwagike, yeye amefunga ng'ombe yake miguu ili isimwagike ama asitoroke

Hapa ni soko, soko ambapo watu ama wakulima wamekuja na mali zao ili kuuza kuwauzia wateja, wote kuna watu wengi wamefurika. Kuna wenye wamekuja kununua vifaa na pia kuna wenye wamekuja kuuza vyao.

Magari haya ikiwa tofauti tofauti ama ikiwa imewekwa pale iko tayari kuuzwa magari haya yote iko rangi tofauti tofauti na bei tofauti tofauti mteja akitaka iliyompendeza anainunua akichukua.

Hapa ni duka , duka hili huwa Iko na vitu tafauti tafauti hiyo inapendesa ukitaka kutoa pesa ama ukitaka kununua maziwa ama kutumana pesa ama kutoka pesa uliokonaye Kwa simu unaenda pale unashughulikia.

Hapa ni duka. Duka hili ni la kuuza mali tofauti tofauti haswa ukitaka kununua ukiwa na pesa vile ama kama uko na pesa na unataka kutumana unaenda pale unaitumana ama unaitoa pesa uliyo nayo kwa simu.

Ili kuzuia, hii ni ndani ya gari ambayo inapima mafuta ya gari ama speed unafaa kufuata, kuna speed ambayo haufai kupita na kuna speed unafaa kufuata ili usipate ajali katika barabara.

Huyu mwenyewe amefungua simu pale kwa pesa. Huyu anaeza kuwa anataka kutuma pesa ama anaeza taka kutoa pesa kutoka simu yake ama anaweza anataka kununua mali akilipa ktumia simu.

Hapa ni chumba la kurekodi ama ni chumba ambalo wameweka mali zao katikati , mara kwa mara ukuanga za kienyeji hadi wauze wauzie wateja .Wamepanga vizuri hili wateja wakija waweze kuona vizuri.

Hapa ni Kwa chumba ya kuuza magari Kuna magari zile za marangi tafauti tafauti na gari tafauti zilizonakala zote sikiwa tayari kuuzwa na mteja wote akitaka anapewa pale.

Hizi ni inzi ambazo hapa ni chumba ambalo unaenda pale unapesapesa ama kuwa unataka kupandilisha pesa yako uende ukaitimu unaendapale unasaidiwa kupandilisha pesa Sako.

Hawa ni wafanyi kazi ama hawa ni watu wameshughulikia, sherehe moja wakaweka gari zao kando, wanapoende kushugulikia, sherehe pale wameweka gari zao pale kando ili wakirudi baadaye kuchukua gari zao.

Hapa ni mbele ya duka ambayo wafulana wawili wafulana wamesimama pale wakingoa kuhuthmiwa hapa Kuna duka ambalo nunu vivaa ambavyo wewe ungeitaji ama vitu ungeitaji Kwa nyumba.

Hasa kwa hasa huwa stima zinaleta maziwa nzuri na tena inasaidia ngombe

Haya ni magari ya rangi tofauti tofauti ambayo yamewekwa pale kwa kona. Wenyeji wanaweza kuwa wameweka pale kona haya magari na kuhudhuria sherehe iliyomo. Wameweka pale kuhudhuria sherehe halafu warudi baadaye wakachukue gari zao.